Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kazi wakifanya usafi wa mazingira kwa kuondoa takataka zilizotupwa kando ya barabara. Kuna nyumba za mabati na miti. Watu hawa wanaonekana wakitumia vifaa kama koleo kuondoa takataka.

Barabara iliyo furika maji kutokana na mvua kubwa. Magari mengi yamekwama kwenye maji na baadhi yao yanaonekana nusu yamezamishwa. Kuna msongamano wa magari. Nyuma kuna majengo na nguzo za umeme.

Makazi ya mabanda yaliyojengwa kandokando ya mto wenye maji ya rangi ya udongo yanayoashiria mafuriko au uchafu. Nyumba nyingi zimejengwa kwa kutumia mabati mawe na mbao, na zingine zinaonekana kuharibiwa au kubomolewa. Sehemu ya mbele inaonyesha mabati yalioporomoka na mbao zilizovunjika. Nyuma ya makazi haya kuna nyumba za ghorofa.

Wauguzi wawili waliovaa mavazi ya hospitali, glavu na kofia za usafi, wakimhudumia mtoto mchanga aliye katika kitanda maalum cha wagonjwa. Vifaa vya matibabu viko karibu vikiwemo mashini.